Huyu ni mwalimu na wanafunzi wake kwenye darasa. Wanafunzi wamekaa kwenye dawati, wamevalia barakoa. Ubao umeandikwa maneno kadhaa.

Madaktari hawa mmoja wa kiume, mwingine wa kike wamevalia mabarakoa. Wanaonekana kumhudumia mgonjwa ambaye anaonekana kuwa na shida ya jino.

Mama huyu amevalia mapambo ya kimasai, ameishikilia macho yake daktari akimdunga sindano. Daktari amevalia shati nyeupe.

Huyu ni mama anayeosha mikono yake. Mtoto mdogo anamtazama. Kiti kimewekwa nje ya duka ambalo linauza nyanya na vitunguu.

Huyu ni daktari, amevaa barakoa na miwani, koti nyeupe, ameshikilia dawa, kuna maboksi ambayo ni ya rangi nyeupe.

Huyu ni mwanamke ambaye anayemtazama mtoto mdogo anayeonekana kuwa amezaliwa. Mwanaume ambaye anamshikilia mtoto pia anamtazama. Wamekalia kwenye kitanda cha hospitali.

Mwanamke huyu ni daktari. Ameivaa barakoa kwenye mapua, pia ameivalia macho nne. Anashikilia dawa mkononi, kuna watu wamesimama nyuma yake.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wanaonekana wakiwa wameshikilia karatasi mkononi ambazo zimeandikwa maandishi kadhaa. Mwanamke mmoja anaonekana ameishikilia simu mkononi, mwanamke mwingine ameishikilia chupa ya maji mkononi.

Hawa wawili ni madaktari ambao wanamhudumia mgonjwa aliye na shida ya jino. Daktari mmoja amevalia barakoa, akionekana kuwa mzungu, huyo mwingine dada ambaye ni mwafrika.

Mwanamke na mwanaume ambaye ni mzungu wamesimama inje ya majumba ambayo yamejengwa na mabati , gari moja limeegezwa kando ya majumba haya, barabara inakaa mbovu.

Daktari huyu anampa mtoto dawa kupitia sehemu ya mdomo. Mama amemshikilia mtoto huyu akimtazama kwenye uso. Mama wengine wameketi wakimtazama mtoto huyu.